Duka hili ambayo imefungiliwa mbele ya hii duka kuna wavulana wawili, kuna moja amevaa nguo lake nyekundu, nyeupe akiwa pale akisaidiwa ama kusuhudiwa.

Hapa ni soko ambaye inaonyesha watu wakiuza mimea zao. Pale kuna wauzaji ambao wamekuja ili waweze kununua vitu hapa soko alafu hapa tena wauzaji wamekaa kwenye viti wakiwa wanauza mimea zao.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama pale akivaa shati lake nyeupe, kando yake kuna maandishi ambayo wametumia nyekundu, nyekundu katika orodha wanayoonyesha jinsi.

Gari moja kwa rangi yake jeusi ikiwa imesimama katika chumba hili kubwa chumba hili ambayo imepakwa rangi nyekundu hii gari huenda iko katika soko ikiuzwa ama inaeza kuwa ya mtu binafsi.

Msichana mmoja mwanamke ambaye kama ameumia mguu, amesimama pale kama ameshika mashine, mbele ya hapo kuna maandishi ambayo inakuonyesha jinsi ambavyo unafaa kufanya ili uweze kuepuka ajali kama hiyo.

Hapa ni duka la maziwa. Duka hapa unapeleka maziwa lako maziwa ili iwe baridi. Hizi maziwa haiwezi oza. Hapa unaenda na pesa unapimiwa maziwa kulingana na pesa ambazo umezipeleka.

Pesa hizi za noti ikiwa kuna mwanaume mmoja ameshika hizi ni pesa elfu moja mingi alafu akiwa anampatia mwingine huenda huyu amekuja kutoa hizo pesa zake hapo.

Magari ya rangi tofauti zikiwa zimepangwa kwa laini. Hapa magari haya iakiwa pale katika soko ili waeze kuuza ama wakiwa katika manufactory wakiendelea kuuza. Hizi ni magari ikiwa tayari.

Hapa ni duka ambapo kando yake kuna wanaume watatu ambao wameketi. Duka hili wametoa bidhaa zao hapa nje ili waweze kuuza. Duka hili likiwa limefunguliwa alafu iliyofuata tena ikiwa imefunguliwa.

Kuna vitunguu ambavyo vimepangwa vikawekwa mifuko mingi. Vitungu hizi zikiwa mingi, ziko tayari. Huku kuna mama mmoja ambaye ni mkulima, anaweza kuwa hizo ni vitungu zake. Pale kuna wanaume ambao wanaweka vitungu katika lori wameipanga vitungu kwa lori ili kuweza kubeba sokoni.

Hizi ni vitunguu ama vitu ambazo ulimwa ama watu uwasha .Mkulima ametoka kutoanisha pale shamba, yeye anamelete kwa soko iliaweze akauze.

Watu hawa wakiwa wamekuja kwa wengi wakiwa katikati la soko. Hapa kwa soko kuna manguo huwa tofauti tofauti ambayo imepangwa na wauzaji katika vipanda zao ili wauzaji waweze wakaichukua.

Hii orodha ya simu pale, inatuonyesha ama inakuonyesha pesa ambazo uko nazo katika simu. Alafu tena hapo inakuonyesha orodha ambayo ile pesa yako umetumia siku hiyo.

Magari ya rangi tofauti tofauti zikiwepo pale magari haya ikiwa ni mingi na zikiwa mingi pale imewekwa kwa laini inayovutia magari hayo huenda ni ya kuuza imwekwa pale kwa soko ili waweze kuuza.

Hii ni noti ya elfu moja, ni noti ambayo haswa hutumiwa na watu wana kitambulisho cha Kenya. Hii ni noti ambayo imeonyeshwa mbele na nyuma yake. Hii ni noti ya kitambo, kabla hawajabadilisha waeke kile kilicho saa hii.

Hii ni recodi ambayo hasa watu utumiwa wakati ambapo wanataka kutoka nchi ingine na kuenda katika nchi ingine. unaweza badilisha pesa yako iliuweze kutumia hiyo pesa katika hiyo nchi.

Lori hii kwa rangi yake nyekundu ikiwa imebeba magari tofauti tofauti, hii kilori ikiwa katikati ya barabara ikiwa inabeba huenda sokoni, ili auze hizo magari iuzwe pale.

Magari ya rangi tofauti, kuna gari ya nyekundu haswa imekaa pale, huwa inaweza kuwa iko tayari kusafirishwa kuuzwa kwenye nchi ama watu wakiwa wakitaka wakuje waweze kununua.

Hapa ni soko ambako masokisi ya kadhaa ya rangi tofauti tofauti ikiwekwa pale. Hapa ni muuzaji amekuja akaweka vitu zake pale kwa kibanda, ili ambaye angependezwa kununua anaweza kuchukua kila rangi ambacho anavitia.

Gari hizi zikiwa kwa rangi tofauti tofauti ikiwa imeekwa pale. Pale kuna watu pia ambao wanawake wawili wameketi kwa nyasi alafu kuna mwanaume mmoja ambaye anapita pale.

Magari ya rangi tofauti tofauti ikiwa pale imeegeshwa ama imesimama pale kwa laini inayovutia. Magari haya huenda iko kwa soko ikiuzwa ama iko bado inatengenezwa na wenyewe.

Hapa ni soko ambapo watu wengi wamekuja na vifaa zao ili waweze kuuza. Pale kuna wanaume wawili ambao wameketi. Mbele yake kuna viazi ambao wamepanga kwa laini.

Pikipiki moja ambayo iko pale huenda inauzwa, hii pikipiki iko kwa rangi yake nyeusi, alafu pale kuna maandishi ambayo mtu anafaa kufuatilia ambapo angetaka kununua hii pikipiki.

Magari haya kwa rangi tofauti tofauti ikiwa imesimama pale. Magari haya ikiwa iko tayari kuendeshwa ama ikiwa pale zinauzwa. Magari haya ikiwa ya mbei tofauti tofauti ikiwa kwenye soko.

Mali tofauti tofauti ambayo muuzaji ameeka pale alafu ameipanga kwa laini ili aweze kuvutia alafu kuvutia wao ambao wagetaka kununua. Yeye ameeka vifaa kwa laini inayovutia.

Noti hii ya elfu moja, ikiwa pale ikiwa ni noti mbili zikiwa zimewekwa kwa meza, hizi noti mbili, hasa inatumika pale unapo tumia kununua vitu kutoka jamhuri ya Kenya.

Magari haya kwa rangi tofauti zikiwemo katika nyasi magari haya ikiwa imeendeshwa na ikaekwa pale katikati. Kuna watu ambao wamesimama alafu pale mwisho kuna hema kwa rangi yake nyeupe ikiwa pale huenda kuna watu.

Magari ya rangi tofauti tofauti iko katika kiwanja. Inaeza kuwa wenyeji wamekuja kupiga sherehe ama kumekuwa na mkutano. Magari wakaekelea pale ili waweze kuhudhuria sherehe.

Hapa ni duka. Duka hili imefunguliwa alafu kuna baba mmoja ama kijana mmoja amekaa pale akiwa ameinama na amelalia meza na hapa kuna moja amekaa kwa dirisha alafu ameweka slippers zake sandals zake jini.

Mwanaume mmoja ambaye amelala pale kama amevaa shati lake nyekundu, alafu mbele yake kuna wanamke ameshika mdum mkono yake, hapa tena kuna maandishi ambayo mtu anafaa kusoma kuhusu ajali.

Magari ya rangi tofauti tofauti zikiwa zimepangwa vizuri kwa laini , magari haya yameonyesha mbele yao , magari haya yanawezakuwa ziko kwa soko zikingoja kununuliwa.

Hapa pikipiki moja kwa rangi yake nyekundu ikiwa pale kuna dereva na msichana kando yake, wote wakiwa wanendesha. Alafu hapa kando kuna maandishi ama orodha ambayo mtu ambaye akitaka kuendesha pikipiki lazima aweze kuifuatilia.

Hapa ni chumba la nyama, pale kuna wanaume wawili mmoja akiwa anakata nyama. Alafu hapa kuna kuti nyeupe. Nyama iko hapa ndani ya mashini. Alafu pale tena kuna nyama ikiwa tayari kuikata.

Familia hawa wakiwa wamenunua gari kutoka kwa huyu mwanaume mmoja ambaye amevaa suti.

Simu hii inaonyesha orodha ambayo pesa inafaa kutumika, huenda unataka kutumana pesa zako ama unataka kutoa pesa iliyoko katika simu .Ama saa zingine unataka kutumia pesa ilioko kwa simu ili uweze kununua vitu.

Pesa hizo kwa noti ya elfu moja zote zikiwa zimefungwa ,kuna baba moja ambaye anaziweka, anaweza kuwa anahesabu hizo noti, hizo ni pesa ambazo pesa inatumika katika jamhuri ya Kenya.

Duka hii imefunguliwa ikiwa ni duka ambalo imefunguliwa na pale mbele ya duka imeandikwa maandishi. Ndani tena kuna vifaa tofauti tofauti ambazo zinauzwa. Hii ni duka ambalo hasa ukienda unanunua zile ambazo ungehitaji.

Hii ni lori yake nyekundu, hii ni lori ambapo imebeba magari ya rangi tofauti tofauti. Hii lori huwa inabeba magari ambayo iko tayari au iko sawa kupelekwa kwa soko ili waweze wakauza.

Gari moja yenye rangi yake nyeusi ikiwa imesima pale katikati nyasi , hii gari naona ni ya mtu ameekaa pale kutulia mkutano kando yake pale nyuma kuna mwanaume moja ambaye anapita.

Mimea tofauti tofauti ambayo mkulima ameileta kutoka shamba lake, akaleta hapa kibanda ili aweze kuuza. Pale kuna viazi, kitunguu na nyanya zote zikiwa pale tayari kuuzwa.

Magari ya rangi tofauti tofauti, zote zikiwa kwenye laini na zimepangwa za kuvutia. Hizi magari zinaeza kuwa zimetoka katika nchi ingine zikiwa tayari kuuzwa pale soko.

Hapa ni katika duka, duka kuu ambayo imefunguliwa, zote zikiwa zimepanga laini. Muuzaji ameleta bidhaa na mali zake hapa nje ili wahitaji ambao wangetaka kukunua ili waweze wakipendezwa waweze wakainunue.

Hapa ni chumba la kutengeneza magari. Hii picha inatuonyesha magari ya Color tofauti tofauti. Hii unatengeneza gari baada ya kuenda kuuzwa ama unapeleka kwa shule ili watumie. Hii tayari ishakua na mengine yanapakwa rangi.

Hii ni chumba ya gari. Magari haya ni tofauti tofauti ambayo inawezakuwa inauzwa ama iko wanataka kuuza. Magari haya wako katika rangi tofauti tofauti wakitaka kuuzwa hii magari inaweza kuwa ya pesa nafuu ama pesa ndogo ukitaka unaenda unaangalia gari ambayo imekupendeza.

Hii ni duka kuu. Duka kuu hii inauza vitu mbalimbali. Vitu mbalimbali unaweza kuwa unahitaji kwa nyumba. Kama unataka maziwa, unaweza zipata pale. Kama unataka vitu zako za kununua mali zako unaenda ukanunua pale. Imefunguliwa na kuna mama mmoja ama baba mmoja amesimama pale kama yeye ndio anauza.

Hii ni duka la kuuza mayai mayai mingi ambayo imewekwa kwa kreti mbalimbali hii ni duka ambayo wakulima wanaofuka mayai kuku za mayai ulileta hapa hili wauze ama ili wabeleke siku ya soko wakauze tena mayai Yao unaeza ukanunua kama unataka kupeleka nyumbani ukule kama chakula.

Hii ni duka la viatu. Hili duka la viatu ama mwenyewe muuzaji amekelea viatu zake kando ya barabara ili watu wanaoenda weweza kuona viatu anayo uza.

Hapa kuna gari mingi ya color tofauti. Kuna ya mweusi na mweupe. Haya magari yameekwa kwa nyasi, alafu kuna watu wamekalia gari, na kuna mama amekaa chini kama amejifunika leso wakiwa wanaangalia sehemu, mahali inaeza kuwa ni sherehe ama kuna mchezo mahali inafanyika. Wao wamekaa wakingoja kitu ama wakingoja kitu ifanyike.